Nihebu muuguzi wa afya aliyevaa barakoa na sare ya kazi akizungumza na mzazi wa mtoto katika chumba cha huduma ya afya na umakini. Yuko katika chumba ambacho mwisho wake kuna kituo cha afya au kliniki ya jamii chenye viti vilivyokaa vizuri na mabango ya elimu ya afya ukutani. Muuguzi na mzazi wanazungumza kana kwamba ni kikao cha ushauri au huduma ya kliniki kwa watoto wao

Gari nyeupe iliyobadilishwa kuwa kliniki ya simu yenye maandishi Laikipia County juu na Beyond Zero Clinic katikati pamoja na alama ya msalaba wa buluu. Inaonekana kuwa ni kliniki iliyotembea inayotoa huduma za kijamii katika eneo ya mbali. Kuna watu kadhaa wakiwemo wanawake walioketi kwenye benchi wakionekana wakingoja huduma. Baadhi yao wamevalia nguo za kitamaduni. Mwanaume mmoja anaonekana akitoka au kuingia katika kliniki USU.

Watu watatu wanaonekana labda wataalamu wa afya au mhudumu wa kijamii, wakiwa wamevalia barakoa, wakimhudumia mtu mwengine aliyelala kwenye kitanda au jukwaa la chini. Mtu aliyehudumiwa anaonekana mdogo labda mtoto na amelala chali akiwa amefunikwa na nguo na rangi ya zambarau na nyeupe. Wote wawili wamepiga magoti karibu na mtoto huyu wakionekana wakimchunguza au kumfanyia utaratibu fulani.

Huyu ni mtu aliye kwenye kiti cha daktari wa meno akiwa anafanyiwa uchunguzi wa kinywa. Meno yake ya juu yanaonyesha nafasi wazi kati ya meno ya mbele ambayo ni hali ya kawaida kwa baadhi ya watu. Mtu anayemshughulikia amevaa glavu za upasuaji na anatumia mikono kuonyesha sehemu ya juu ya ufizi na meno. Mazingira yanafanana na kliniki ya meno yenye vifaa vya kisasa kama vile stuli ya daktari na drawer za kuhifadhi vifaa.

Wakati wa kuzikwa kwa meno, mgonjwa anakaa kwenye kiti cha daktari wa meno na anasalimiwa kwa tabasamu kubwa. Anaonekana akiwa na furaha na utulivu. Daktari wa meno, akiwa amevaa glavu na bila upendeleo, anatumia kifaa maalum kuchunguza meno kwa karibu

Huyu ni mtu aliyefungua mdomo akiwa kwenye ukaguzi wa meno. Meno yake yamepangwa vibaya na yanaonekana kuwa na rangi ya manjano. Hali hii inaweza kusababisha matatizo ya kiafya kama maumivu ya taya na kushindwa kutafuna vizuri. Usafi duni wa mdomo huenda ukachangia hali hii.

Haya ni meno ya mbele ya mtoto yenye mashimo makubwa, ishara ya kuoza kwa meno. Tatizo hili linaonyesha kusabibishwa na ulaji wa vyakula vyenye sukari nyingi, usafi duni wa kinywa au kutopata huduma ya daktari wa meno mapema. Meno haya yanahitaji matibabu ya haraka ili kuzuia maumivu na madhara zaidi.

Mikono miwili iliyovalia glavu za blue kila mkono ikishikilia kifaa cha meno inaonekana. Mkono wa kushoto unashikilia kifaa chenye ncha iliyopinda kinachoonekana kama probu ya meno na mkono wa kulia umeshikilia kioo chenye meno chenye mpini mrefu. Mandhari nyuma ni meupe kabisa ikionyesha umakini kamili kwenye vifaa vya meno na mikono iliyovalia glavu ambayo inaashiria usafiri wa utaaluma katika mazingira ya kitengenezea meno.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa watoto na vijana linaonekana. Kuna kundi la watoto wengi wakiwa wamevalia fulana za rangi nyekundu yenye maandishi, be proud of your mouth, au, be proud .Hii inaweza kuashiria kampeni ya afya ya kinywa au tukio la kijamii. Mbele yao kuna kundi la wanawake au wasichana waliovaa mavazi meupe yaliyofunika mwili mzima.

Huu ni mkono wa daktari wa meno ukiwa umevalia glavu ya bluu na kushikilia vifaa vitatu muhimu vya meno. Vifaa hivyo ni kioo cha meno, foreceps au viashi na probu. Nyuma ya mkono huu kuna sehemu ya sare nyeupe ya daktari ikionyesha mazingira ya kliniki ya meno. Picha inawakilisha dhana muhimu zinazotumiwa na madaktari wa meno katika matibabu na uchunguzi wa afya ya kinywa.

Ni mazingira ya kijijini yenye ardhi kavu na nyekundu. Mbele kuna sehemu iliyo na matope na mabaki ya maji huenda ni kidimbwi kilichokauka au bwawa ndogo la kunyweshea mifugo. Mwanamume mmoja anasimama karibu na kundi la mbuzi walioko upande wa nyuma. Mandhari inaonyesha hali ya ukame au upungufu wa maji jambo ambalo linaadhiri upatikanaji wa maji kwa mifugo.

Hili ni tukio la mafuriko katika eneo la makaazi ambapo watu watatu wako kwenye maji ya mafuriko yaliyofurika barabara. Wanaume wawili wanamsaidia mwanamke aliye katikati kuvuka maji hayo ambayo yanaonekana kufika magotini. Pembeni kuna kundi la watu wakitazama tukio hilo, huenda wakisubiri msaada au njia salama ya kupitia. Nyumba na majengo yaliyo kwenye eneo hilo anaonyesha athari za mafuriko.

Hii ni sehemu ya kituo cha afya katika kitengo cha macho. Kuna mlango wenye kibao kilichoandikwa, eye unit. Kando ya mlango kuna kiti cha wagonjwa na mizani ya kupimiaa uzito. Mabango mawili yanatoa elimu kuhusu afya ya macho. Eneo linaonekana safi na limepangwa vizuri.

Mitungi minne ya rangi ya kijani, yenye sehemu za juu nyeupe imesimama kwenye sakafu ya vigae ndani ya chumba chenye madirisha yaliyofungwa kwa vyuma. Mitungi hii ina ukubwa tofauti tofauti kuanzia mrefu zaidi hadi mfupi zaidi, na kila moja ina kifaa cha kudhibiti mtiririko juu yake. Mazingira yanayoonekana yanaashiria kuwa ni sehemu safi ya huduma, huenda ni kituo cha afya au hospitali.

Hii ni kifaa cha kielektroniki ambacho kinaonekana kama kipimo au kifaa cha kupimia kikiwa kimelala juu ya meza ya mbao. Kifaa hicho kina rangi ya beji, na sehemu nyeusi iliyopinda upande wa kushoto ambayo inaweza kuwa mpini au sehemu ya kushikilia. Kuna nyaya nyekundu na nyeusi zilizounganishwa na kifaa hicho, zikielekea upande wa kulia, kwa picha ambapo kuna kitu kingine chenye rangi nyeupe kinachoonekana kama betri au sehemu ya usambazaji umeme.

Hiki ni kifaa cha kitabibu kinachotumika kupimia viashiria muhimu kama vile shinikizo la damu, mapigo ya moyo na kiwango cha oksijeni mwilini. Kifaa hiki kimeunganishwa na mkanda wa kushika mkono kinachotumika kupima pressure ya damu. Kinaonyesha kuwa kimetolewa kwa msaada wa shirika la Safaricom Foundation.

Kifaa cha umbo la kisanduku kimewekwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha kahawia chini michoro. Kifaa kina sehemu ya mbele yenye fremu ya plastiki na mviringo na sehemu ya kupumzisha kindevu. Kuna waya mweusi unaotoka katikati ya sehemu ya mbele. Pembeni kuna kidhibiti cha kuzungusha kinachosaidia kusongeza au kurekebisha kifaa. Katika mazingira ya karibu, kuna maboksi ya karatasi na vifaa vingine vinavyoonekana.

Mtu aliyeshika kichwa kwa mikono yake, ishara ya mtu aliyekatika hali ya msongo wa mawazo au huzuni anaonekana. Mionekano ya giza na mwanga hafifu huongeza hisia za huzuni au kukata tamaa. Hali hii inaweza kuwa kiashiria cha matatizo ya afya ya akili kama vile mfadhaiko au wasiwasi.

Huu ni mchoro wa mwanamke aliyekaa mezani akiwa amechoka sana hadi kuweka kichwa juu ya kompyuta, anaonekana kuwa ana msongo wa mawazo au kuchoka kazini. Hali hii inaeza kuashiria uchovu wa kiakili au kiwiliwili unaotokana na kazi nyingi. Kombe la kahawa pembeni linaonyesha huenda anajaribu kujipa nguvu bila mafanikio.

Huyu ni mtoto mchanga akipewa chanjo au matibabu na mtoa huduma wa afya. Mtoto huyo anashikiliwa na mtu mzima huenda ni mzazi au mlezi huku mhudumu akiwa na sindano au dawa mkononi. Mandhari inaonyesha chumba cha hospitali au zahanati. Hii ni ishara ya huduma za afya kwa watoto wachanga.

Mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amezungukwa na vifaa vya kimatibabu, kuashiria kuwa anapokeea matibabu. Mtoto amevaa nepi na T-shirt nyeupe na anaonekana ana mirija au vifaa vingine vilivyounganishwa mwilini mwake. Kitanda cha mtoto kimefunikwa kwa blanketi za rangi ya waridi na kahawia, na kando yake kuna meza ndogo yenye vyombo na vifaa muhimu vya hospitali.

Hii ni sindano ya chanjo ikiwa inachukua dawa kutoka kwenye chupa ya gilasi yenye kiowevu cha bluu. Sindano hii ina sindano nyembamba inayopenya kwenye sehemu ya mpira ya kifuniko cha chupa ambacho kwa kawaida hutumika kuhifadhi dawa salama. Mandhari ya nyuma ni safi na ya rangi ya bluu hafifu ikiashiria mazingira ya matibabu au hospitali.

Mwanamke, labda mfanyikazi wa afya au maelezo akimpima au kumsaidia mtoto mdogo anaonekana. Mwanamke huyu amevaa barakoa na nguo za kitamaduni akishikilia kichwa cha mtoto kwa upole huku akimtazama usoni. Mtoto amevaa koti jekundu na anaonekana akishirikiana ingawa anaonekana mnyonge kidogo. Mazingira yanaonekana kuwa rahisi na ukuta wenye matofali ya udongo na matope ukiwa nyuma yao.

Huyu ni mwalimu au mhudumu wa afya akimsaidia mwanafunzi kunawa mikono kwa kutumia tangi la maji lililoandikwa Toto na UNICEF, likihamasisha usafi wa mikono kwa kutumia sabuni au majivu. Mwanafunzi aliyevaa sare ya shule na barakoa anafuata maelekezo ya kunawa mikono, huku mwalimu akiwa amevaa koti jeupe la kitaalamu na barakoa pia.

Bondia ambaye amejeruhiwa mkononi hasaa katika vifundo vya vidole anaonekana. Mkono wake wa mbele kuna majeraha na vikwaruzo vya damu yaliyotokana na mapambano au mazoezi makali ya dondi. Anaonekana akiwa amevaa glavu moja ya dondi, na upande mwingine amefunga bandeji, ishara ya majeraha au kujikinga. Anashika mkono wake kwa tahadhari.

Huu ni mkono wa mtu akiwa amelazwa kitanda cha upasuaji cha rangi ya bluu. Mkono huu unaonekana kuumia ukiwa na kovu au mshono mkubwa katikati ya kiganja, dalili ya jeraha iliyotibiwa kwa kushona. Pia kuna alama za mchimbuko na uchafu karibu na mkono ikiashiria jeraha la awali au mazingira ya ajali.

Huyu ni mtaalamu wa afya labda daktari au nesi akiwa ameinama na kuchunguza mguu wa mgonjwa. Mtaalamu huyu amevaa koti jeupe la kimatibabu na anaonekana kutumia kalamu au kifaa fulani kuashiria au kuchora kwenye mguu wa mgonjwa. Mgonjwa amekaa au amelala kwenye kitanda cha uchunguzi na amefunikwa kwa blanketi lenye miraba miekundu na nyeupe. Nyuma yao kuna meza yenye vifaa vya matibabu na sanduku.

Shamba lenye nyasi nyingi na mimea inayokua asili inaonekana. Kwa upande wa kushoto kuna mahindi yaliyopandwa na yameanza kukomaa. Sehemu ya mbele kuna mmea wa dawa wa asili ambao una majani ya kijani na maua meupe. Nyuma ya eneo hili kuna uzio wa mbao unaotenganisha shamba na kichaka kilichojaa miti na vichaka vikubwa.

Huu ni mmea wa tikiti maji au jamii ya mboga ukiwa umeota kwenye shamba la bustani. Majani ni mapana na yenye mviringo na inaonekana ikiwa na rangi ya kijani iliyochanganyika na madoa meupe au vumbi ,hunaenda kutokana na fangasi au vumbi la shambani. Mmea huu unaonekana kuwa katika hatua nzuri ya ukuaji na umeenea, hili ni jambo linaloonyesha kuwa unahitaji nafasi ya kutosha kustawi.

Mti wa mgomba ukiwa umezaa ndizi changa unaonekana. Mianzo ya jua inaonekana ikipenya kwenye ncha ya majani makubwa ya mgomba, jambo linaloonyesha mazingira ya hali ya hewa ya joto na jua kali. Mimea ya ndizi hustawi vizuri katika maeneo ya mvua ya kutosha na udongo wenye rotuba.

Huu ni mti wenye matunda madogo wa kijani kibichi unaoonekana kuwa sehemu ya mazingira ya asili. Mti huu ni wa dawa za kienyeji unaotumika katka tiba mbadala kwa jamii nyingi vijijini. Majani yake mapana na matunda yake yamejaa ikionyesha kuwa uko katika msimu wa kuuza.

Mti wenye majani mengi ya kijani umesimama katikati ya mazingira ya asili ukiangaziwa na mwanga wa jua unaopenya kupitia matawi. Mazingira yanazunguka na wote wa hasali na mwamba unaangaza kwa uzuri.